Vijana wawili wachapakazi wanaonekana kuwa wakiranda mbao mmoja kavaa kofia mmoja hajavaa, nyuma yao kuna mti na katikati ya nyuma yao kuna nyumba nzuri ambayo inaonekana kuwa ni ofisi yao ambayo wanatumia kama sehemu yao ya kupata kipato chao.

Binti mzuri anaonekana katika kibanda cha matundamatunda kama mfanyabiashara ambaye anakaribisha wateja na kuwavutia kwa ukarimu, ili wapate kutumia bidhaa ya matunda wapate afya ya mwili na akili.